Hii ni alama yenye inaonyesha chama ya Jubilee imechorwa alama ya mkono na imeandikwa tuko pamoja.

Huyu ni raisi wa nne katika jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Anainua biblia juu ili apewe mamlaka kuongoza nchi ya Kenya.

Hapa ni huduma ya Kenya. Wafanyakazi wa hapa huduma wanaendeleza mzuri hapa huduma.

Mashabiki hawa wako kiwanjani, wanashangilia timu yao kwa furaha, na kingelengele ya juu.

Hapa ni huduma ya kenya , kuna mfanyakazi wa huduma hii, na mtu mwenye amekuja kutengenezewa vitu vyake hapa huduma kama SHA, kitambulisho na vitu zingine.

Hawa ni wanariatha wako barabarani wanakimbia. Kuna wenye wanafuata gari na wengine wamekaa juu ya gari. Wengine wanapitia gari kukimbia.

Hawa ni mashabiki kutoka kampuni moja ya Tusker, wamevalia kofia na shati zenye imeandikwa jina ya kampuni hii, wanashangilia wengine wakipeperusha bendera juu.

Hii ni alama yenye inaonyesha chama moja ya Jubilee. Chama hii Ilikuwa ya Uhuru Muigai Kenyatta.

Huyu ni jaji wa koti kubwa ya Kenya, Martha Koome. Ameinua bibilia juu akiongea na kiongozi huyu anafuatilia chenye anasema.

Viongizi hawa wako kwa meza moja, Wanaandika vitu kwa vitabu vyao na wengine wamaona vile wanaandika.

Hapa kuna hema yenye imetengenezwa kwa kiwanja na wafanyikazi wa huduma wako mbele wakifanya kazi zao na wamama hawa wako kwa mstari wakienda kutengeneza kitambulisho chao.

Hapa ni huduma, watu wengi wamekuja hapa kufanya shughuli zao. Wameketi kwa viti zenye zimepangwa kwa laini na askari ako hapa ili alinde amani.

Hapa ni huduma, wafanyakazi wanaendelea na kazi yao ya kutengeneza kitambulisho. Kijana huyu anajaza maswali yenye iko kwa karatasi hii ya kutengeneza kitambulisho.

Hizi ni kitambulisho vya watu wa Kenya. Kitambulisho hizi zimefungwa kwa meza na zingine zimewekwa ndani ya boksi hizi.

Huyu ni raisi wa nne wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Mwigai Kenyatta anaongelesha jaji hawa wa koti ya Kenya.

Hawa ni mashabiki kutoka kampuni ya Kenya Airways. Wako nafurahia sana. Wanainua mikono yao juu wakiionyeshia wako nafuraha.

Hawa ni viongozi wa kenya , wako pamoja, wakona furaha sana na huyu na huyu kiongizi anapewa cheti yake na huyu na huyu mwingine mwenye ameshika barakoa yake mkononi.

Hapa ni huduma. Hawa watu wenye wamekaa chini ni wenye wamekuja hapa huduma kutegeneza kitambulisho chao hapa huduma.

Hawa ni wafanyikazi kutoka Huduma ya Kenya. Wanatengeneza kitambulisho. Mama huyu amekuja ili atengeneze kitambulisho chake.

Hapa ni huduma, wafanyikazi wa huduma na viongozi wamesanyika wote ili waonyeshwe vile kuharakisha na njia rahisi ya kuendeleza kazi.

Hawa ni viongozi wa nchi ya Kenya, viongozi hawa wamesimama kwa laini na jaji wa koti wa Kenya. Huyu kiongozi mwenye ako kwa mkono wa kulia ni gavana wa kwanza wa Bomet.

Hawa mashambiki wanashangilia timu yao ya Bandari FC. Wanashangilia Bandari kwa ushindi wao katika michezo.

Huyu ni rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya. Uhuru Kenyatta. Anasali mnyana huyo mama wakicheka kuonyesha wakona furaha.

Hapa ni huduma. Watu wengi wamekuja hapa ili watengeneze kitambulisho chao hapa. Askari amesimama katikati akilinda amani hapa huduma.

Hapa huyu ni huduma ya Kenya ,mama huyu ameshika mtoto wake mdogo. Na amempea huyu mtu karatasi yake aone.

Hawa ni viongozi wa nchi ya Kenya na jaji wa koti ya Kenya Martha Koome.

Huyu mtu amejiweka karatasi kichwa na mdomo, karatasi hii inaonyesha ni ya chama ya KANU, imeandikwa kwamba kura kwa Moi.

Mashambiki wa nchi ya Kenya wako kiwanjani mahali imetegenezwa ili wakae na washangilie timu yao wenye wanapenda.

Hapa ni kiwanja, wachezaji hawa wamevalia mavazi ya kuchezea, wanaongozwa na kiongozi wao, wanapiga makofi wakienda pahali mashabiki wao wako.

Hapa barabara, kuna magari mengi na watu wengi wenye wanaenda mmoja na wengine upande ingine, magari tena wanaenda kwa upande mmoja, kuna mahali takataka inatupwa hapa barabara.

Hawa ni viongozi wa chama cha ODM. Wamesanyika hapa ili waongee pamoja. Kiongozi wa chama hii ni Raila Omollo Odinga.

Huyu ni raisi wa jamhuri ya Kenya William Samoei Rutto. Anasalimia watu wake wa nchi ya Kenya.

Hapa ni huduma mahali pa kitambulisho cha nssf na vitu vingine ambazo zinaitajika wakati mtu anataka aombe kazi.

Hawa ni wafanyikazi katika huduma hii. Wote wamesimama juu na kuna viongozi wao mwenye amesimama mbele yao, akiongelesha hawa wengine. Amevaa miwani machoni mwake.

Huyu ni raisi wa nne wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Anaongea na jaji ya koti ya Kenya.

Huyu ni rais wa jamuhuri ya kenya William samoe ruto na jaji wa koti ya kenya na naibu yake.

Hizi ni kitabulisho ya watu wa nchi ya kenya, kitambulisho hizi zimewekwa kwa meza na zimefungwa.

Hawa ni viongozi wa chama ya jubilee. Mama huyu anaongea akitumia mkono yake kueleza.

Hapa kuna watu wa huduma. Wamekuja hapa kwa ajili ya kutengenezea watu wa jamhuri ya Kenya kitambulisho chao.

Hawa watu wote wamekuja hapa kwa ajili ya kutengeneza kitambulisho chao hapa.

Hapa ni huduma ya Kenya. Wafanyikazi wa hapa huduma wanaendelea na kazi yao ya huduma.

Hawa ni wachezaji wasichana wako kwa kiwanja wamesanyika na wanaongozwa na kiongozi wao. Wote wamevaa mavazi ya kuchezea yenye kila mtu amevaa nambari yake.

Hapa ni huduma au watu wamekaa chini wakinfojea laini kuwafikia.

Hapa ni huduma, wafanyi kazi wote wa huduma hii wamekaa wote, na kiongozi wao anaongelesha mbele yao.

Hawa ni wafanyikazi wa huduma, wamekuja hapa kutengenezea watu kitambulisho chao.

Hawa ni mashabiki wa sportpesa , wanashangilia mpira ambayo inaendelea kiwanjani.

Hapa ni kiwanja kuna watu wenye wanabeba bendera ya Kenya ,wengine wanatoka uwanjani na wengine wanaingia.

Hapa ni huduma, wafanyi kazi, wa huduma hii wameketi chini. Na huyu kiongozi anaongelesha hawa wafanyi kazi wa huduma hii.

Hapa ni huduma, mfanyikazi huyu anaendelea kufanya kazi yake huduma, na viongozi hao wanaona vile anaendeleza kazi yake.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kadanda ama miguu, wamesanyika wote na wameweka juu vikombe yenye inaonyesha wao ni washindi.

Hapa ni huduma ya Kenya. Huduma hii inatengeneza kitambulisho ya watu wa Kenya. Wafanyikazi na polisi wanaona kazi yenye inaendelea hapa huduma.

Hapa ni huduma, watu wameketi chini wakingojea laini ili watengeze kitambulisho chao.

Hawa ni jaji wa korti ya Kenya na viongozi wa Kenya. Rais wa jamhuri ya Kenya ameketi kwa kiti na bibi wake.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kandanda. Wamevaa nguo ya kuchezea. Ni wa bandari fc.

Hapa ni huduma ya kenya wafanyikazi wa hapa wameketi chini na moja amesimama mbele na huyu kiongozi mwenye anaongelesha wafanyikazi hawa.

Hapa ni huduma ya kitambulisho wa Kenya . Wafanyikazi wa hapa wanaendelea na kazi yao.

Hawa ni jaji wa koti ya Kenya. Wako ofisini wakiendelea na kazi yao.

Hawa ni mashabiki wa kenya wameweka mikono yao juu na wengine wanapeperusha bendera ya kenya.

Wako ndani ya nyumba, kuna mwenye anatoa karatasi na mwengine anaandika risiti ya watu.

Hapa ni ofisi. Kuna mama mmoja ameketi akiifinya kompyuta yake na mtoto mdogo huyu ameketi kwa kiti.

Picha hii inaonyesha chama cha Jubilee. Chama hii ni ya uhuru Kenyata. Imewekwa mkono pammoja.

Huyu ni raisi wa jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto na naibu wake.

Hapa ni huduma ya Kenya. Wafanyikazi hawa wa huduma hii wamevaa mavazi ya aina Moja.

Hawa ni wachezaji wa kandanda wasichana. Wamesimama kwa laini na wengine wameinama chini.

Hawa ni wafanyikazi katika huduma ya kenya wanasimama mbele ya ofisi na huyu anampea mwingine kitambulisho.

Hapa ni huduma, huyu mtu ameketi kwa kiti na ametoa makaratasi zake na kushika kwa mkono.

Huyu ni rais wa jahuri ya Kenya Wiliam Samoi Ruto na jaji wa koti wa kenya Martha Koome.

Hawa ndio wafanyakazi wa huduma. Wako kwa offisi wakiendelea kutengenezea watu kitambulisho chao.

Hapa ni huduma. Wafanyikazi wa huduma hii ya Kenya wanaendelea na kazi zao na kuna watu wenye wanatengenezewa vitu ambavyo wanataka kutengeneza hapa huduma.

Hii ni tanki ambaye imewekwa juu. Kuna paipu yenye inaleta maji juu, kati na chini.

Hii ni picha yenye inaonyesha chama ya jubilee ineandikwa jubilee Mbele pamoja.